Daktari huyu anaonekana akiwa ameshika kifaa ambacho ni cha meno. Anamfunza mgonjwa huyu jinsi anafaa kuchunga meno yake ili kuwa safi zaidi ili asipate ugonjwa huo.

Watu ambao wameeza kupiga foreni ni watu wengi, huku wengine wameeza kuketi chini ambao wamekaribia, nao madaktari hao wanaeza kuidunga watu hao kwenye mkono wao wa kushoto ili kuwapea madawa au kuwapea chanjo ya maugonjwa ambayo imeeza kutokelezea ambayo ni mbaya zaidi, watu hao wameeza kupiga foleni huku wakingoja watibiwe au wapigwe nao sindano.

Madaktari hawa ambao wameweza kuiona au kuitumia mgonjwa huyu ambaye wameweza kuilaza kwenye ward au kitanda cha hospitalini. Mgonjwa huyu ambaye huenda anafanyiwa operation katika sehemu fulani za mwili ili apate nafuu au apate kuwa nafuu kimaishani. Madaktari hao wanaona au wanajumuisha na kuangalia sehemu ya mwili huu wakifanyia operation .

Hapa ni hospitali, hawa wameweza kulazwa katika sehemu hii, nao wengine wako katika hali ya maumivu. Katika ile hali, daktari ameweza kuachilia hawa waweze kutulia ili baadae aweze kuwashughulikia ili waweze kupata nafuu.

Hapa ni kliniki au sehemu ya hospitalini ambao wanaiweka dawa ili waweze kuinunua baada ya kutibiwa. Daktari huyu anaonekana kuwa anaitoa dawa hiyo ili kumpea mgonjwa ambaye huenda amemaliziwa kutipiwa na anataka dawa hizi aziweze kuipeleka nyumbani kuimeza ili kuipata nafuu zaidi.

Wanaume hao wamesimama kando la chumba hili ambalo limeporomoka wanaangalia huku wakiwa tayari kuhakikisha kuwa hakuna yeyote ambaye ameumia au kuwatoa wale ambao wameumia katika chumba hili. Hii ni chumba ambalo limeweza kuanguka mchini na ilikuwa la gorofa kadhaa.

Hawa wako katika ile sehemu ya kiangazi ambao mazingira haya haya nini sanaa naye ambaye ameweza kusimama katika ile harakati ya kuwaongelesha hawa hapa wameweza kuketi jinsi ya kutunza au jinsi ya kuzuia ugonjwa huu wa corona.

Hapa ni mjini ambao, nyumba hii imeweza kuiporomoka katika sehemu hii, nayo hao katika ile harakati ya kusaidia kuwatoa wale ambao huenda wameweza kuangukiwa na chumba hii, ili wawese kuwasaidia wawese kubona, hao wale ambao wamejeruiwa wapelekwe, hospitali.

Huyu ameweza kuenda katika sehemu iliyo hospitali nao hawa wote wameweza kuivalia barakoa ili waweze kuzuia kusambaa kwa au kuambukizwa ugonjwa wa corona. Nao katika ile harakati za hospitalini huku akipeana jinsi nao wanafaa kuitumia dawa.

Mwanadada huyu ambaye ako hospitalini ameweza kuifunika kitu ambacho kimelazwa katika kitandani huku akiitoa. Nyuma yake kuna vitu kadhaa kuna meza, viti na kuna sehemu ambazo ameweza kueka sare yake ya udaktari huku akiifunika. Mgonjwa huyu huenda anataka kuipelekwa katika sehemu fulani za hospitalini.

Dada huyu ambaye ameshika kimiminiko kwa mkono wake wa kushoto huku akitaka kuizima moto ambao unataka kuiwaka. Hii inadhihirisha kuwa wakati umetokea moto au msiba wa moto, lazima tukuwe na kifaa hiki ili tuweze kuepukana na moto.

Mtoto huyu ambaye ameweza kushika kifaa cha kuwekea maji huku mama huyu ambaye anamwekelea mtoto huyo maji. Nyuma yao kuna vitu kama mahindi ambavyo zimeweza kumea katika shamba hilo. Hawa nao wanatoa maji ili waweze kutumia maji haya kuishi maisha au kusafisha mkono baada ya kutoka katika sehemu fulani.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekeza katika hospitali sehemu hii ya meza. Nayo kuna sindano na kuna barakoa ambazo zimeweza kumaanisha daktari aliyekuwa na ile hali ya kuitumia dawa hii kumtibu nao mgonjwa. Dawa hizi ni dawa ambazo unaweza kuipata katika hospitalini wakati uko na ugonjwa.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye kijikaratasi na kuwekwa katika huu. Dawa hizi zinatumika au unaweza kuzipata ili wakati unaumwa na popote au mwilini unaweza kuipata dawa hizi ambaya yatakuhakikishia kuwa umeipata nafuu baada ya kuimeza.

Hizi ni vifaa ambazo Mganga huwa anazitumia ambazo ni za zamani, vifaa hizi anazitumia katika kazi yake na huwa wamechora mchoro wa mwanadamu ili waweze kutumia wanapoendelea kufanya kazi hii au katika mtindo wanayoipenda

Mama huyu ambaye anaonekana akiketi chini amemshika mtoto huyu huku naye daktari hapo katika ile hali ya kumsaidia kumsaidia mtoto huyu kuchanja ili aweze kutibiwa. Hawa ni wale ambao wameweza kuhudhuria ili waweze kuisaidia Kenya ambao wameweza kuleta watoto wao waweze kuchanjwa.

Daktari ambaye ameweza kuenda katika sehemu hii mjini au mashambani. Wameweza kutoka mjini kuenda mashambani kutumia gari hii ambayo wameweza kuegesha katika sehemu hii. Daktari hawa ambao ni wa kike ameweza kuivalia barakoa chini ya mdomo wake wakiwa katika sehemu hii.

Mwanaume huyu ameweza kuketi anajipea au anajieleza kwa daktari jinsi ambavyo anaumwa na sehemu ya mwil au jinsi anavyo fwata dawa, daktari naye anaeza kuzungumza huku akishika kalamu na katika katika meza hio kuna kitabu inanonyesha kuwa alikuwa anaedelea kundakika maelezo ambaye mgonjwa anaedelea kumhudumia, kuna dirisha ambalo iko nyuma na imweza kufungulika.

Mwana dada huyu ambaye ameweza kulala katika kitanda cha hospitalini huku ameshika mtoto wake kwenye mkononi. Naye ameweza nyuma yake kuna neti ambao wameweza kujifunikia ili kuepukana na ugonjwa wa malaria.

Mwanadada huyu ameweza kusimama na amevaa barakoa, kuonyesha kuwa yeye ni daktari ambaye ameweza kutoka kwenye hospitalini ama anaipeleka dawa kwa ule ambaye mgonjwa. Nayo nyuma kuna wale watu, wale wananchi wanaotembea katika sehemu hyo kuonyesha kuwa hapa ni.

Hiki ni jumba ambayo limeweza kuteketea kutokana na moto. Jumba hii limeweza kuchomeka huenda ni mjini au hata katika mashambani. Imeweza kuichuzwa na kuteketea katika motoni. Huenda hawa ambao wanakuja kuisaidia hawajafika katika sehemu ya kuzima moto huo.

Hapa ni hospitalini ambapo kijana huyu ambaye ameweza kuketi chini huku akisubiri daktari huyu aweze kuitoa dawa na kuweka katika sehemu fulani ili aweze kumpea au kumpea sindano ili aweze kupata nafuu kutokana na ugonjwa huo. Huku kunaye kitanda ambacho mgonjwa huwa huweza unalalia kwenye nyumba ya daktari huku.

Wanaume hawa wawili ambao wameeza kuvalia vifaa vya kazi, na kuvalia kabuti huku wakiwa katika sehemu fulani mjini, hawa wnatoa vijikaratasi au vitu vyote zile ziko hapo na kuzisanya katika sehemu moja ili waweze kuichoma, kuna duka nyuma yao hayo maduka za kifahari zilizokuwa na huku mwendeshaji wa pikipiki akiwa anapita katika barabara hio nyuma yao.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekesha katika sehemu hizi. Dawa hizi ambazo zinaongeza hivi, au unaweza kuipata kwenye hospitalini, au kliniki ambayo iko karibu naye. Hizi dawa unaweza kuzitumia ili kuongeza ili upate ile hali ya kuikula chakula.

Dakitari huyu ambaye ameweza kuitowa dawa hii kwa kifaa na kuweka kwenye shindano ili aweze kumdunga nao mgonjwa kwa mkono au kwa sehemu nyingine kule ile aweze kuipata nafuu akiwa anaumwa na ujonjwa ho fulani. Mwingine huwa wameweza kusimama nyuma ya dakitari wakingojea waweze kutibiwa.

Mama huyu ambaye ameweza kuiketia kiti huku akiwa ameshika mtoto kwenye mgono ile hawezi kujieleza jinsi au fulani mtoto wako mgonjwa. Naye daktari ameweza kuisalia baraka. Huku akiwa ameshika kalamu. Huku ni sasa kuna vitu ambazo anaziandika huwa anaelezwa na mama huyu jinsi mtoto huyu anavyokuwa mgonjwa huku akiwa amesha kuwa lazima mtoto aweze kutibiwa au anaivia kwenye jinsi ya kuhifadhi au kuzuia ugonjwa huo.

Hapa ni sehemu ambayo kuna mafuriko au kuna mvua mingi ambayo imenyesha, nayo maji ambayo yamepita katika sehemu hii yameweza kuleta au kuharibu mazingira katika sehemu hii na kuleta vijiti vingi, nao wakenya wako katika ile hali ya kuangalia matukio haya.

Hawa wako katika ile harakati ya katika mazoezi na mama huyu anaonekana kuwa anamsaidia huyu kwa kuwa anataka ajifunze mazoezini ili awe na mwili ambao linafaa na ni lile mwili ambalo lina ukamilifu. Na huyu anaonekana kuwa anatumia kifa hiki au yeye ni kwete na hii anasaidiwa.

Hawa kina mama ambao wameeza kusimama wanaonyesha kuwa wako katika shuleni wakipeana majina ya wanafunzi wao katika shuleni, huenda ni siku ya kufunguliwa kwa shule na wameeza kuletwa watoto wao shuleni. Huyu naye ambaye ameweza kuketi chini na kuna kitabu na ameweza kushika kalamu huku akiona au kutafuta jina ya mwanafunzi ambayo mama huyu huenda amejieleza.

Hiki ni dawa ambacho kimweza kuweka katika mezani huu. Inasaidia kuongeza nguvu au kusaidia damu kujirasa. Nayo inaweza kusaidia mwili wa mgonjwa huyu na hizi dawa unaweza kupata hospitalini au kliniki ambayo iko karibu nawe.

Huyu naye ni mzee ambaye ameweza kuketi chini huku akidungwa sindano kumaanisha kuwa wako katika ama wako wanapewa chanjo, huku naye kuna foleni ambayo akina mama hao wameweza kushika vitu kwenye mkono wao wakiwa katika malaini ili waweze kuipata dawa hiyo kutibiwa pia.

Huyu naye anaonekana wakiwa katika masokoni, chakula haya hau faa fia za wanabiashara zinaweza kuifunika katika hii, kuonyesha kulikua na ule, maambukizi ya korona, nao hawa wameeza kuifalia nguo ambazo, hauwezi kuambukizwa na karona hawa wamezieka dawa hizi katika sehemu hio ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa.

Mama huyu anaonekana akiwa ameshika mtoto huyu naye mtoto ako katika hali ya kumdunga sindano kwenye mkono wake na kuna daktari huyu ambaye ameweza kuivalia nguo za udaktari naye akimsaidia mtoto huyu kumtibu au kumpea chanjo kwenye mguuni.

Daktari huyu ako katika ile hali ya kuunda mashini. Daktari ameweza kuivaa barakoa kwenye pua na kwenye mkono wake huku katika.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda hiki ako katika ile harakati ya kuwa ako na maumivu kwenye mdomo wake. Naye huyu ako na ile ishara ya kuichungulia ili aipate ni meno jipi linalo muuma ili aweze kuitoa au kuitibu.

Mama huyu ambaye ameweza kuibeba mtungi ya maji kwenye mgongo wake huku mbele yake ameweza kubeba naye mtoto, mbele yao kuna wamama wengine wameweza kiibeba maji kwenye mitungi , hapa naye ni pahali pa kingazi ambapo hakuna maji ila ni kundea kwenye mtoni maji ili waweze kunywa na kuifanyia nayo usafi.

Hawa kina mama ambao wameweza kuketi chini huku mwingine ameweza kuketi katika plastiki ameshika mtoto kwenye mkono huku naye ambaye ameinama ni daktari akiitoa dawa kwenye kiti ya dawa ili aweze kuidunga mtoto huyo ambaye ameweza kuishika. Hapa ni mahali pa kiangazi ambayo inaonekana hakuna hakuna mvua kabisa.

Hili ni chumba cha kujisaidia ambayo iko mjini imeweza kujengwa ili watu ambao wanataka kujisaidia anakwenda huko kujisaidia, mwanaume huyu ambaye amesimama karibu yamlango ya jumba hili akiwa anataka kuingilia ama huenda ametokelezea katika chumba hili ambayo husaidia watu katika mjini.

Daktari huyu anaonekana akiwa anamchanja mtoto huyu kwenye mguu wake wa kulia naye mama huyu ako katika harakati ya kumshika mtoto huyu asiweze kusumbua. Nyuma kuna watoto wengi ambao huenda wameweza kuletwa pia ili waweze kuipata chanjo kwenye hospitali huo.

Hawa wako watika ile harakati za kuwa, sehemu hii ni ile sehemu za kiangazi sana, naye kuna ng'ombe ambaye ameweza kufa katika sehemu hii. Inadhihirisha kuwa sehemu hii hakuna chakula, hakuna ng'ombe naye ng'ombe hii halikuweza kuishi katika sehemu hili tena.

Daktari huyu anaonekana akiwa katika sehemu hiyo fukwe, kuna tarakilishi katika sehemu yake na ako katika ile hali ya kuipima au kuweka dawa hizo katika sehemu moja hili wahakikishe kuwa dawa hizi ambazo anazipima anaweza kuweka katika sehemu moja.

Mzungu huyu ambaye ameweza kusimama na kuongea au kujumuisha na mwanadada huyu akiwa amesimama nyuma ya choo hiyo. Huku nayo inaonyesha kuwa hapa ni sehemu ambayo hawa watu wanateseka na huenda hawana sehemu ya kujisaidia au kuifanyia kazi yao. Sehemu hii kuna nyumba ambayo wale wazungu hawa wameweza kuitumia kuifika huku.

Hawa kina mama wako katika ile ishara ya kuhakikisha kuwa mazinira katika sehemu hii ni ile mazingira ambayo yanafaa na yako safi. Wako katika ile hali ya kuhakikisha kuwa wameweza kuzitoa zile matakataka katika mjini au wameweza kuandikwa na serikalini ili waweze kufanya usafi.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwa kifaa, boxsi ambazo ziafaa, utumiwa na mgonjwa au, na a kuimeza ili aweza kuipata nafuu. Hizi zinatoa mawazo au wakati huko na mazwazo unatumia dawa hizi ili huweze kuitulia kimwilini ama kimawazoni mwako.

Hapa nayo ni hospitalini, madaktari hawa ambao wanaonekana wakiweka madawa katika sehemu fulani ili wakati mwingine mgonjwa atakuwa anakuja atakuwa na dawa zikiwa katika zimewekwa katika sehemu ambayo zinafaa ,huku naye mwingine akiona mtoto huyu na kumtibu akiwa ameweza kuilaza kwa kitanda hicho.

Hivi ni vifaa ama vitu kadhaa ambazo ni za zamani, mganga au mtu yeyote ambaye ni wa kimila anazitumia, mganga huwa anaitumia ili kuipta au unapata umesumbuliwa na kitu unaenda kwa mganga, mganga navitumia vitu hizi ili upate nafuu na kuipata ukweli, huenda umeibiwa au umerogwa.

Naye huyu ambaye ameweza kuketi chini huku akiwa ameshika mtoto huyo kwenye mkono. Huyu ambaye ameweza kuvalia barakoa kwenye mdomo wake, naye daktari ameweza kuishika na kwenye mkono wake ameshika dawa, ambayo ameiweka kwenye sindano ili aweze kumdunga mtoto huyu ili aweze kuipata matibabu.

Hawa ni wanafunzi ambao wako mashuleni. Wanafunzi wa shule ya msingi ambao wako katika foleni ili waweze kuichota maji kwenye tanki naye mwalimu wao ameweza kuenda katika sehemu hii ili aweze kuisimamia watoto wakiwa kwenye foleleni ili waweze kuchota maji.

Mwanaume huyu ambaye amelala katika kitanda cha hospitali akiwa mgonjwa huku naye ambaye amesimama amevalia miwani ni daktari. Ameshika mdomo wa mgonjwa huku akimpea dawa ili aweze. Nyuma yake kuna vitanda vingi ambavyo wagonjwa hutumia hospitalini.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuitolewa kutoka kwa mashamba. Yaani hili kuweza kuitumia. Dawa hizi ni ile dawa za kienyeji ambazo zinaweza kutumika hili wale wagonjwa waweze kuzitumia kuzipata nafuu. Hizi ni dawa ambazo arrowroot ambazo ziko kienyeji na zinatumia na wananchi.

Ile ni chumba ndogo ambayo imeweza kujengwa katika sehemu hii chumba hii lina nini mbili zimeweza kujenga ili iweze kutumika au watu waweze kuenda katika chumba ndogo au chumba kubwa nayo kuna ile tangi ambayo iko mbele ambayo wakati umetokea nyumba hii unaweza kunawa mkono wako.

Hizi ni vifaa ambazo tunaweza kuekeza ambazo ni za zamani na hua zinatumiwa na mganga ili aeze kuiroga na kuipata mtu ambaye ameweza kuiba vitu ama vitu .Mganga huyu hua anazitoa vitu yake kuichokora na kuitumia katika sehemu yake ili mwenyewe ambaye ameenda huku apate ukweli na kupewa na mganga huyu kua kuna kitu ambacho kimetendekea katika sehemu fulani.

Huyu anaonekana amevalia ile kifaa kwenye mgongo wake huku akiziweka dawa hizi kwenye shamba lake ilikuhakikisha kua mimea ile ambazo anaziweka dawa hizi zimeweza kumea vizuri na kua na mazao ambayo yanapendeza na yanasaidia.

Daktari huyu anaonekana anajaribu kuona macho ya mgonjwa huyu ili kuthibitisha kuwa macho haya yanauma mgonjwa huyu ili kupata tiba na kuhudumiwa. Kuna kifaa ambacho kinatumiwa na daktari ili kuhakikisha ameipata kipimo kamili.

Mwanaume huyu ambaye ameweza kuishika mguu ya ambaye ameweza kuilaza katika hosiptali hili huku akiinua mguu yake ili aweze kuipata, inaonyesha kuwa mguu hii huenda limeumia na inafanyiwa mazoeziini ili aweze kupata nafuu, mwanaume huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha wodi ya ...

Madaktari hao wawili ambao wameweza kusimama wakiwa wanaifanya uchunguzi wakimtibu sikio la mgonjwa huyu ambaye ameweza kuikili. Nyuma yao kuna tenti ambayo kuna watu wengine madaktari wa huyo wakiwa wanataka kuhudumiwa na madaktari hao katika simu hio.

Hizi ni dawa ambazo zumeweza kutolewa kwa sehemu fulani na kuwekwa katika sehemu fulani, daktari huyu anaeza kuketi chini huku akishika au anamwonyesha mgonjwa huyo jinsi ya kuitumia dawa hizo, au huyu ni mgonjwa ambaye ameweza kuitoa illi kumeza dawa hizi ili apate nafuu mwilini pake.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa kwenye meza hii. Dawa hizi zinatumika katika sehemu hii, ili wao waweze kuimeza au yule ako mgonjwa anaweza kuitumia dawa hii ili aweze kuipata nafuu. Dawa hizi zinauzwa bei ghali ama kifaa au kliniki ambayo iko karibu nawe mashambani.

hawa watu wako katika mjini ambayo wameweza kuenda sehemu ambayo vitu vingi kama karatasi au vitu yeyote ambayo haifai kutumika huko kwenye nyumba ama mahali popote wamepeleka ili waweze kuchoma, watu hawa wanaweza kuitoa na kupanga skrepu na kupeleka mahali fulani ili wapate kuunda na kuza tena kama kikiwa jipya.

Ni daktari ambaye ameweza kushika kifaa chake cha kazi cha udaktari ili kumsaidia mgonjwa huyu kutoa meno au kusaidia kutibu meno yake. Mgonjwa huyu ameweza kupanua mdomo wake ili daktari aweze kumhudumia katika meno yake.

haya ni dawa ambaye yamewekwa katika plastiki tofauti tofauti na huwa zinatumia na wanaume ilikupata nguvu katika kimaisha au masehemu za kimwili dawa hii iko katika mitungi tofauti tofauti na inasharia kuwa zinatumika kila wakati au zinataka kuuzwa kwenye duka hilo,

Mama huyu ambaye ameketi chini huku amemshika mtoto na kumwangalia, katika hospitali naye daktari anamwagalia na amemshika mtoto, ameshika dawa kwenye mkono hili kumpa mtoto kwenye machoni.

Haya ni dawa, dawa haya yanaweza kuwa yanatumiwa na mtu yeyote yule mkubwa haya dawa yanaweza kusaidia kutumia wakati umepata maumivu na inasaidia, unaweza kupata dawa katika hosiptali au kliniki ambayo iko karibu nawe. Dawa haya yanaweza kutibu magonjwa kadhaa kadhaa na iko na manufaa na imeonyeshwa kutoka nyuma na mbele yake.

Huyu mama ameweza kumshika mtoto wake ili daktari aweze kumtibu mtoto yao na kumdunga dawa kupitia sindano kwenye mkono wake wa kulia. Daktari huyu ameweza kumtibu mtoto au kumpea dawa ili mtoto huyu aweze kupona kutoka na ugonjwa. Mama huyu anasaidia daktari kwa kumshika mtoto ili asiweze kulia au kusumbua.

Hili ni mkono ya mgonjwa ambao linadirisha kuwa mkono hiyo ya mgonjwa inaweza kuwa limeumia na inaweza kuwa inatibiwa katika hospitalini. Huku hospitali ama mgonjwa ameweza kulala na kutoa mkono huo ili daktari aweze kushika na kumtibu na.

Hawa ni watu ambao wanashika ndoo na wanatoa maji katika chumba lao. Huenda kumekua msimu au kumekua na mvua kubwa na inaweza kuathiri makao ya hawa watu. Hawa watu wanaeza kutoa mali kwenye boma lao na kuyamwaga kutoka nje kwenye mlango wa bluu kutoka boma yao. Hawa ni watu wawili inaonyesha kila mmoja ameshika ndoo, mwingine basin

Mwanamme huyu moja ambaye ameketi huku akipima ugonjwa wa Corona, huku wengine wamesimama wakiangalia mwanamme huyu kuwa ni watu afya. Kunayo hema iko nyuma yao, kuwa ni mkazi wa mwanamme huyu ambaye ameketi.

Huyu ni daktari ambaye ameweza kusimama. Kichwa yake ameweza kueka kitu au taa ambayo inaweza kumulika kwenye mdomo wa mama huyu ambaye ni mgonjwa, kwenye mdomo wake, ili aweze kutoa meno au kutibu meno lake. Mama huyu ameweza kuangalia juu akiwa amepanua mdomo wake, ili daktari aweze kupata zaidi au kuiona kamilifu mdomo wake, ili aweze kumtibu yeye.

Hizi ni mahitaji ambayo watu ambao huwa wanaitwa muganga. Hawa watu huwa wanaenda ili wapate kuroga. Mtu au kupata usaidizi wa maisha ili kupata pesa ama mali. Huwa wanaenda. Vitu hizi zimeweza kuwekwa chini. Kutawa vitu ambavyo kuna dawa, kuna nini, kuna vitu mingi na huku mtu ameweza kusimama akiwa amevaa amevaa viatu. Na kuna vitu ziko kwa jupa. Kuna mayai, kuna nguo ya nyekundu bado iko chini pia.

Huyu ni daktari ambaye amesimama na mtalamu ya udaktari ameweza kushika simu yake kwenye mkono, Ili kuweza kusaidia mtu huyu kupata matibabu au kumtibu, ambaye ameketi ameinama Ili kusimama na apate dawa.

Watu ambao wanaonekana wakitembea kuelekea kwenye magari huku mwenye pikipiki amesimama kando yao pia, huku mbele ni gari ambayo huenda imechomeka wakati wa kupata ajali kukiwa na lori na moshi pia linaonekana ikichuchuma kutoka juu huku watu wakiangalia kwa umakini.

Huyu ni mama ambaye ameweza kumfunika mtoto wake wa miaka kidogo na huenda mtoto huyu amezaliwa katika chumba hili. Huyu mama huenda amekuwa ametokea kumsaidia huyu mtoto kumwosha na anataka kumfunika hili ili asipatwe asiingiliwe na baridi. Na anaweza kumfunika alafu atamvalisha nguo. Mama huyu anaonekana yuko kwenye chumba lake au kwingine hospitalini.

Ni mama ambaye ameweza kulala katika hospitalini. Ame lala katika hospitalini kwenye kitanda huku akiwa ameshika mtoto kwenye mkono ambaye amezaliwa. Mtoto huyu anaonekana kuwa ameshika maji yake akiwa ameleka. Kando yake kuna sanduku ambalo liko huku.

mwanaume huyu ambaye anaonekana katika maumivu ameshika mkono wake wa kushoto na mkono wake wakuliaa huku amefunga baji naye dakitari amemdunga yeye na shindano mkono huo kwa wakati huo.

Huyu mwanamke ameweza kulala kwenye kitanda hiki. Hapa ni nyumbani makao yake ama katika hosipitalini. Huyu anaonekana kua na maumivu mwilini na ameenza kupewa dawa kupitia kwenye mkono na ameeza kuwekwa au alikua amepata majeraha mwilini. Kando yake ni meza imeekelewa na huenda kuna maji huko.

Haya ni dawa ambayo yameweza kuweka kwenye kifaa tofauti tofauti na ana kumaanisha kuwa haya dawa yameweza kunyamaza kupeana hamu ya chakula na kuongeza nguvu mwilini, haya dawa yanasaidia Ili kupata kukusaidia Ili upate chakula mingi.

Haya ni madawa ambayo yanatumia wakati upo ama unaumwa na ugonjwa fulani. Dawa haya ameweza kutoa kwenye vijikaratasi hio kwani madawa hii ziko kwa vijikaratasi ambayo ni nyekundu. Dawa hizo ziko katika sehemu mbili kwani zinatumika katika ugonjwa fulani ambao unataka kutibiwa.

Hili ni mkono la mtu ambaye anataka kupewa matibabu na daktari naye ameanza kushika mkono hii ili aweze kumtibu na kumpea dawa. Dawa hii inaweza kupewa kupitia kwenye mkono wa mtu naye anataka atibiwe na daktari.

Huyu ni baba ambaye amewekwa kumshika huyu mtoto ili apewe dawa ili kupitia kwenye mdomo. Mtoto huyu ameshikwa na baba yake ili apewe dawa. Kuna daktari ambaye amemshika huyu mtoto kwenye hospitali. Daktari huyu ameweza kusimama huku baba wa mtoto ameweza kuketi na kumshika mtoto ili apewe dawa katika hospitali hilo.

Mwanamke moja amewesa kulala kitanda Kwa hospitalini uku daktari akishika mguu wake wa kishoto ingawa ni kana amepata ameumia mwanamke huyu ameshika kifua chake na mikono yake mowili.

Dawa ambayo imewekwa kwa vijikaratasi vitatu, dawa hizi ni dawa ambazo zinatumiwa au kuwatibu na kuwapea watoto ambao wako chini ya miaka tano, ni dawa ambayo zimewekwa vizuri na zinadhirisha kuwa hazijafunguliwa na inaweza kufanyiwa kutibu madawa fulani za watoto.

Mwanaume huyu ambaye ameanza kusimama n kuanza kuinua kichwa yake kuangalia kitu juu huku akiona na mbali jina ya daktari ambaye anasema anatibu magonjwa au huo ni uganga. Huu naye anaaangalia huku hiyo rangi ikikaribiana na ya nyekundu.

Mama huyu ambaye ameketi katika plastiki ameshika mtoto wake huku daktari naye akimduka mtoto katika mkono wake wa kushoto. Huyu mtoto huyu anapewa dawa na tena kwenye ukutani unaonyesha dhahiri kuwa kuna dawa dawa zingine ziko huko kando hospitalini.

Haya ni dawa yanaweza kuwa yanatumia ili kuepuka na kuitibu ugonjwa fulani. Dawa hizi zimeweza kutolewa kwenye kichera zao ili ziweze kuonekana zaidi na kuonyesha dirire za hizi. Dawa hizi ziko kwenye mtungi mitano na mtungi mitano hizi kila mmoja liko na dawa ndani.

Hawa ni madaktari ambao wameweza kuvalia nguo ya udaktari huku wakiwa wanataka kufanya operesheni ya mwili ya mtu ambaye huenda Ako mgonjwa au practikoli, Hawa madaktari wameweza kutumia kitu kwenye mkono Ili waweze kuzuia damu kuingia kwenye mwili wao.

Huyu ni daktari ambaye anamwisaidia mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu ambaye amelala na kupanua mdomo wake huku daktari huyu akisaidia ili kutoa meno au kutibu meno yake. Daktari huyu ameweza kufalia nguo ya udaktari na kuna kitu ambayo ameyashika kwenye mkono wake ambayo huenda ni kitu ambayo anaweza itoana nayo meno ambayo mgonjwa anainaeza kuwa inamuuma.

Daktari huyu naye amevalia nguo za udaktari na amevalia mask kwenye uso wake huku ameshika dawa kwenye mkono akiwa katika duka au sehemu ya nyuma anauza duka nyuma yake kuna madawa zinauzwa zimeeza kuwekwa kwa masanduku fulani.

Daktari huyu ambaye ameweza kuipima dawa hizo katika hospitali na huku ameweza kuivalia barakoa mdomoni huku akishika karatasi hiyo ili aweze kuweka dawa hizo ambazo zimeweza kuipima. Nayo nyuma yake kuna madawa zingine ambazo zimeweza kuweka au kuegeza katika sehemu fulani.

Ni mtu anashika kitu cha maji mwingine akiwa ameshikilia kwenye hiyo remote . Hapa wanawekwa maji Ili waweze kutumia wakati ametoka kujisaidia ameenda mahali.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa katika plastiki ya na kuwekwa vifuniko juu ya hizo. Hii inaonesha kuwa dawa hii ambazo inatumika na mgonjwa ili aweze kuimeza na kupata nafuu. Dawa hizi ambazo ziko hospitalini inaweza kuowekwa na lutolewa na daktari dawa hizi hazijeharibika na ziko katika sehemu nzuri.

Mwanadada huyu ambaye ameweza kuishika au kuona sehemu hiyo, huku chini kuna ambayo au kifaa unaeza kuinawa nayo mkono baada ya kutokea sehemu fulani. Mwanadada anaweka vitu au omo kwenye mkono wake ili akinawa anaweza kunawa ikiwa safi zaidi.

Siha Headache Solution. Matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara. Sunna. Tatizo la kipanda uso.

Mwanadada huyu ambao ameweza kusimama mbele ya kamati hii wanaonekana wakishika ndoo hii ili wanafunzi waweze kuitumia kuna nayo mkononi, nyuma yake kuna wengine ambao wamesimama na ni walimu ambao wanaifunza jinsi ya kutumia sehemu ili watoto kuepukana na maugonjwa shuleni.